Ndani ya chumba cha upasuaji hospitalini ambapo kuna kundi la madaktari au wauguzi wanne wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ya rangi ya buluu na kijani pamoja na barakoa na kofia za nywele kwa ajili ya usafi na usalama.

Shuguli ya upimaji joto la mwili. Jambo linalokuwa la kawaida wakati wa janga ikifanyika katika eneo lenye watu. Kuna wafanyikazi wa afya au mtu anayehusika na udhibiti wa magonjwa amevaa barakoa nyeusi, kinga ya uso na glavu nyeupe.

Watu wanne ambao wanaonekana kuwa wauguzi au wanafunzi wakiwa katika mazingira ya kliniki au hospitali. wote wamevaa sare za hospitali za rangi ya kijivu au buluu iliyokolea na barakoa za uso kuashiria kuwa wako kazini au katika mafunzo.

Mtu ambaye amelala kitandani hospitali au kliniki akipokea matibabu mkono wake unaonekana wazi ukiwa na mipira vya sidano ya kidunga iliowekwa ikionyesha kuwa anapokea dawa au maji mwilini.

Hali ya matibabu pengine katika chumba cha wagonjwa mahututi au chumba cha kutengwa. Kuna muhudumu wa afya labda daktari au nesi aliyevaa vazi kamili la kujikinga kuanzia kichwani hadi miguuni.

Ndani ya chumba cha upasuaji chenye wataalamu wa afya, labda madaktari au wauguzi, wakiendelea na upasuaji. Wote wamevaa sare za upasuaji za rangi ya buluu, kofia, barakoa na glavu kuashiria mazingira tasa na ya kitaalumu.

Shughuli ya chanjo, labda katika kituo cha afya, cha nje au kambi ya chanjo, mwanaume mzee mwenye nywele za kijivu, amevalia fulana ya blue , na barakoa ya blue , ameketi na anapokea sindano kwenye mkono wake wa kushoto, anaonekana akiushika mkono wake wa kulia huku akiangalia sindano.

Kliniki ya kituo cha utunzaji afya inaonekana kama ilivyoelezwa na muandishi. Tiongisimu imepanga kliniki kwenye upande wa gari, kliniki hiyo ni mfumo wa mpango unaolenga kuboresha afya ya kinamama na watoto hasa katika maeneo ya mbali. Lori limebadilishwa na kupandishwa vifaa ili liwe kituo cha matibabu cha mkononi.

Lori nyeupe iliyobadilishwa kuwa kituo cha huduma cha rununu labda kliniki ya rununu au kituo cha kutoa huduma za afya. Gari hili limepambwa kwa riboni na mapambo mengine labda kwa ajili ya uzinduzi au tukio maalum.

Eneo la jangwa au kavu sana yenye ardhi ya kahawia na mbingu za bluu isiyo na mawingu. Kuna watu watatu ambao ni mwanaume amevaa barakoa ya bluu nzuri na shati la rangi ya kahawia lenye michoro ambaye anaonekana akimkabidhi mwanamke ambaye amevaa nguo nyeusi na anambeba mtoto mdogo.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wakiwa wamekusanyika katika eneo linalo onekana kuwa na taka ,na uchafu mwingi, labda mtaa wa mabanda au eneo la makazi duni, kuna mwanamke amevaa koti juu.

Kliniki ya simu yenye maandishi beyond zero na mobile clinic pamoja na kaulu mbio inspiring action changing lives kliniki inaonekana kuwa ni sehemu ya mpango wa afya mbele ya kliniki kuna ngazi ndogo inayowezesha watu kupanda na kushuka.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikiwa imepaki kwenye eneo la wazi, labda wakati wa afya au mkutano wa afya. Kushoto mwa gari kuna hema jeupe kubwa, chini yake kuna meza na viti na watu wachache wanaonekana wamesimama au kukaa karibu.

Kliniki ya simu ya beyond zero ikitoa huduma za afya kwa jamii. Huu ni mpango unaoongozwa na mama wa taifa wa Kenya ambao unalenga kuboresha afya ya kina mama na watoto. Lori kubwa jeupe limebadilishwa kuwa kliniki ya simu ikiwa na ishara ya, beyond zero mobile clinic.

Lori jeupe ambalo lililopadilishwa kuwa kliniki lina milango na madirisha yenye nembo za matibabu. Upande wa lori kuna maandishi yanayosomeka Beyond sea mobile clinic. Ni mpango maarufu nchini Kenya unaohusisha na maafisa ya mama wa taifa wa ukilingo kuboresha afya ya akina mama na watoto.

Kliniki ya simu ya Beyond zero ambayo ni mradi unaolenga kuboresha huduma za afya hasa kwa kina mama na watoto nchini Kenya. Gari hili ni kubwa linafanana na lori au basi lililopandishwa kuwa kliniki ya rununu likiwa na rangi nyeupe.

Kundi la watoto wa shule wengi wao wakiwa wamevaa sare. Kuna msichana mmoja mwanafunzi ambaye amesimama mbele ya mstari wa watoto walioketi kwenye benji au ardhini. Msichana huyo aliyesimama ameshika mnyama wa kuchezea mwenye umbo la mamba.

Sehemu ya karibu ya mdomo na meno ya mtu. Mtu huyo ana meno meupe na safi na anaonekana anasafisha meno yake kwa kutumia mswaki wa umeme wenye kichwa cheupe. Kwenye brashi ya mswaki kuna dalili za dawa ya meno pengine rangi ya buluu.

Mwanaume mwenye tabasamu pana na meno meupe yaliyonyooka akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno amevali ashati la milia na buluu na amejifunika na kitambaa cheupe cha kuzuia mado akifuani. Mikono miwili iliyovalia glavu za buluu za matibabu inaonekana ikishika vifaa vya meno.

Wataalam wawili wa afya pengine madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa. Wote wawili wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu, kofia za upasuaji na glavu za bluu kwa ajili ya usafi na ulinzi. Yule aliye upande wa kulia anayeonekana kuwa daktari mkuu amevaa miwani maalum.

Mwanaume akipokea matibabu ya meno kwenye kliniki ya daktari wa meno. Mwanaume huyu amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akifungua mdomo wake wazi. Daktari wa meno anaonekana upande wa juu kushoto. Amevaa nguo ya zambarau na glovu nyeusi.

Shughuli ya usafirishaji wa msaada au baadhi ya kutumia boti ndogo kwenye mto au ziwa. Kuna watu kadhaa, wengi wakiwa wamevalia kofia nyekundu na fulana ya usalama ya rangi ya chungwa, kuashiria kuwa labda ni wafanyikazi wa msaada au wasafirishaji.

Kundi la wazima moto wakiwa wanakimbia kwa kasi kuelekea mbele, wakionekana kujibu wito wa dharura au wakifanya mazoezi. Wengi wao wamevaa sare zao za kuzima moto, zikiwemo korti nyeusi, suruali, na kofia ngumu, za rangi ya njano au kijani kibichi.

Tangazo au ripoti fupi kutoka kituo cha habari cha KBC ikionyesha tukio la msaada la kibinadamu. Asili inayoonyesha eneo la wazi ambapo vitu vingi vieupe vinaonekana kaam magodoro au vifurusi vya msaada vimewekwa chini kwa mpangilio. Watu kadhaa baadhi yao wakiwa wamevalia fulana zenye nembo au wanaonekana wakitembea.

Kundi la watu katika mazingira ya nje labda katika eneo la vijijini. Shuguli ya usajili au utoaji ya huduma fulani. Upande wa kulia kuna mwanamke aliyevaa nguo zenye rangi za kuvukia ikiwemo kitambaa chenye michiizi nyekundu, buluu na njano.

Shuguli za uokoaji au usaidizi wakati wa mafuriko zikifanywa na watu wanaoonekana kuwa wafanyi kazi wa shirika la msalaba mwekundu au shirika jingine la msaada wa kibinadamu. Watu watatu wamevaa jaketi za uokoaji zenye rangi nyekundu na nembo ya msalaba mwekundu.

Kikosi cha wanajeshi au maafisa wa usalama wakiwa kwenye pikipiki wakowa wamevalia sare kamili za kijeahi na silaha wakifanya dundia au oparesheni. Picha ina gari ya mwege ikionyesha magari yakisonga mbele.

Gari la aina ya pick-up la rangi ya kijani na hudhurungi likiwa na nembo la nambari mia tisa na kumi na moja pamoja na maandishi 911 group na peace by fargo , hii inaashiria kuwa ni gari la kampuni ya ulinzi.

Eneo kubwa lililofunikwa na taka na uchafu likionekana kama dampo au mahali pa kutupia taka, taka nyingi zinaoneka kua mfuko ya plastiki, karatasi na vitu vingine vinavyotumika. Katika eneo hili kuna miti michache iliyokauka na haina majani ikionyesha hisia ya uharibifu wa mazingira.

Shamba la mahindi machanga likipigwa kutoka chini na kuonyesha safu za mimea uliopandwa vizuri. Kuna udongo mweusi wenye utupu unaonekana kuwa na unyevunyevu kiasi. Safu za mimea midogo ya mahindi yenye majani mapana ya rangi ya kijani kibichi na yanayong'aa zimeonekana zikipandwa kutoka ardhini.

Mtu ambaye anafanya kazi shambani au bustani, mtu huyo amevaa mavazi ya kazi ya bluu iliyokolea yenye mistari ya kijani kibichi na kofia ya Baseball ya bluu ia amevaa glovu nyekundu mkonni mwake.

Mashine kubwa nyeupe enye alama nyekundu na nyeusi ambayo inaonekana kuwa ya kifaa cha kimaabara au cha kiwanda. Juu yake kuna kitu kingine cheupe cheney mviringo. Kushoto kwake kuna vifaa vya kompyuta na vifaa vingie vya kielektroniki.

Duka la dawa au chumba cha kuhifadhia dawa katika kituo cha afya. Kwenye kuta kuna rafu nyeupe zilizojazwa na dawa na vifaa vingine vya matibabu vikiwemo masanduku madogo ,chumba na vitabu vya bluu ya ajili ya kupanga vitu.

Ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kituo cha afya, kliniki au zahanati kutokana na vifaa viliopo. Ndani kuna meza ndefu nyeupe na ndani yake kuna mizani ya kupima watoto wachanga au watoto wadogo. Kando ya mezani kuna kifaa cha mbao kinachotumika kupima urefu wa watoto wadogo.

Chumba cha daktari wa meno chenye vifaa maalum vya matibabu ya meno. Kuna kiti cha meno chenye rangi ya kijani kibluu ambacho kimezungukwa na vifaa vingine kama vile taa ya matibabu na skrini ya kompyuta iliyounganishwa. Mtu mmoja labda daktari wa meno au msaidizi anaonekana amevaa sare ya bluu na kofia ya kijani kichwani.

Vifaa vya matibabu hasa vile vinavyotumika kwa upasuaji. Kuna sanduku la kijani kibichi lililoandikwa, winning bell ,imeonyesha picha ya kiwembe cha upasuaji. Juu ya sanduku kuna vifungashio viwili vidogo vya plastiki ndani yake vikiwa na viwembe vya upasuaji.

Ndani ya chumba cha matibabu au maabara kutokana na vifaa vilivyopo, kuna meza ya chuma iliyostahimili kutu iliyong'aa ambayo mara nyingi hutumika katika mazingira ya kimatibabu kwa usafi au urahisi wa kusafisha.

Mtu akishughulikia taa ndogo za mezani au taa ya sakafu yenye shingo inayonung'unika ikiwa na kichwa chenye umbo la kikombe au faneli. Taa inaonekana kuwa na rangi nyeupe. Mtu huyo ameinama chini akishikilia au kurekebisha taa hiyo.

Mguu wa mgonjwa umelala juu ya kitanda cha hospitali ukiwa umefungwa vifaa vya matibabu. Kuna jeraha lililofungwa bandeji na sehemu nyingi ya miguu zinaonekana kuwa na michipuko au majeraha mengine. Sehemu ya mguu imefunikwa kwa kitambaa cha kijani karibu na mguu.

Mazingira ya hospitali au kituo cha afya kikiwa kikuu cha picha yenye mashine ya kifaa cha uchunguzi wa kimatibabu chenye skrini inayoonyesha grafu na namba mbali mbali labda zikiwakilisha mapambo ya moyo, shinikizo la damu au data nyingine muhimu za mgonjwa.

Kitu cha kutembea amacho ni cha chuma au alumini, lenye rangi ya fedha na muundo wa mstatili na ina paa mbili za juu zinazoshikiliwa na mikono zenye mshiko mweusi wa mipira kwa ajili ya starehe na usalama. Ina miguu minne yenye mipira au chini ili kuzuia kuteleza au kutoa utulivu.

Chumba cha hospitali au kliniki ambacho kinaonekana kutumika kwa ajili ya uchuguzi wa kimatibabu au za x-ray . Kifaa kikuu kinaonekana ni mashine ya x-ray yenye sehemu ya bomba la x-ray iliyosimama wima na meza tambarare ya mgonjwa iliyolala.

Eneo la maabara au ofisi ya kisasa likiwa na vifaa vya kompyuta na mashine maalum, labda vinatumika kwa uchambuzi au utafiti, kuna mashinie kubwa nyeusi na nyeupe iliyoandikwa new mbele yake inaonekana kuwa kifaa cha maabara au uchambuzi.

Mfanyikazi wa afya ambaye anaonekana kua mwanamke akiwa amekaa chini akiegemea ukuta wa mikono yake ikiwa imeunganika kama komba au kujishika kichwa. Amevaa sare ya hospitali ya rangi ya kijani kibluu.

Mwanamke mmoja ambaye ako katika hali huzuni au mfadhaiko mkubwa. Mwanamke huyo ameshika kichwa chake kwa mikono yote miwili akiwa ameinamisha uso wake na kuficha macho yake. Mkao huu mara nyingi huashiria huzuni, kukata tamaa hivo au maumivu makali ya kihisia.

Mwanamke anayeonekana kuwa na mawazo mengi, mkazo au kuchanganyikiwa kutokana na maswala mbalimbali yanayomkabidhi. Mwanamke huyo ana nywele za rangi ya zambarau, zilizofungwa juu na amevaa shati la kijani, ana mkono mmoja umeshika safu lake na macho yake yamefungwa kidogo au yamekazana, yakionyesha hali ya wasiwasi au fikra nzito.

Tukio la chanjo au utoaji wa matone ya damu kwa watoto wadogo labda katika kampeni ya afya ya umma au kliniki ya rununu. Kuna mtu amevaa shati ya rangi ya kahawia na glavu nyeupe akishikilia kichwa cha mtoto mchanga na kumwekea matone kwenye mdomo au pua kuwapa chanjo ya polio au vitamini.

Tukio la chanjo au matibabu ya mdomo. Msichana mdogo mwenye nyewele zilizosokotwa na kupambwa kwa shanga za rangi mbalimbali ameinua kichwa chake juu akifungua mdomo wake. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukidondosa matone ya dawa au chanjo kinywani mwake.

Tukio la kudunga mtoto mchanga labda kumpima au kumpa matibabu. Sehemu ya kati kuna mikono miwili ya watu wazima ikisika mikono na miguu midogo ya mtoto mchanga. Mkono moja unaonekana kushinikizia uzi au mendi ndogo ya buluu, labda ikiwa inatumika kuchukua sampuli au kutoa kitu.

Mtoto mdogo akipokea chanjo au dawa ya mdomo kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama, amemshika mtoto mchanga mikononi mwake na amevaa barakoa ya kijani. Mtoto mchanga amevaa nguo ya rangi ya pinki na kofia ndogo ya pinki.

Tukio muhimu ya kutoa chanjo ya polio kwa mtoto mchanga, ikionyesha mchakato wa chanjo ya mdomo ,mikono miwili ya mtu mzima yenye rangi, nyeusi inaonekana ikishika vidonge viwili vidogo vya rangi ya blue ,kidonge kimoja kipo mdomoni mwa mtoto .

Mtoto akipokea chanjo ya mdomo. Mtu mzima ambaye mikono yake tu ndiyo inaonekana wazi ameshikilia kifaa kidogo cha kudondosea dawa, pengine kikombe kidogo au chupa yenye ncha na anadondosea matone ya chanjo mdomoni mwa mtoto. Tone moja linaonekana likishuka kutoka kwenye kifaa hicho.

Katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya ikionyesha mtoto mchanga ambaye ni wa mapema akitunzwa. Mikono ya mtu mzima ambayo inaonekana kuwa na ngozi nyeusi ikiwa imeshughulikia mkono mdogo wa mtoto mchanga.

Mtoto mchanga ambaye amelala kitandani akiwa amepatiwa huduma za matibabu zinazoashiria kuwa bado anahitaji uangalizi mahali labda akiwa amezaliwa kabla ya wakati au ana changamoto za kiafya. Mtoto amefunikwa kwa blanketi nyeupe nene na anatembea hewa au oksijeni kupitia mirija midogo.

Eneo la kliniki au kituo cha afya , labda katika nchi ya kiafrika kutokana na mavazi na rangi ya ngozi ya watu. Katika sehemu ya mbele kuna mwanamke amevaa barakoa ya matibabu, na amembeba mtoto mchanga aliyefikwa nguo.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya mdomo huenda chanjo ya polio, kutoka kwa mikono ya mtu mzima. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikishika mtoto kwa upole na kudondoza chanjo kutoka kwenye chupa ndogo nyeupe ndani ya mdomo ya mtoto.

Wataalum wawili wa afya au wahudumu wakishughulikia mgonjwa labda wakimpatia huduma au maendelezo katika kliniki au mazingira ya hospitali. Wote wamevalia barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza.

Mwanamke ambaye ni mwalimu au mfanyakazi wa afya akiwa amevaa koti jeupe la maabara juu ya gunia la maua. Ameweka barakoa usoni na anamsaidia mtoto mchanga aliyevaa sare ya shule ya kijani kunawa mikono kwenye tangi la maji lenye bombwe.

Mashine ya maezi ya uzito unaotumika hasa kujenga misuli ya mikono. Ina viti vya kukaa na sehemu ya kuweka mkono ambaye inatoa msaada wakati wa kuinua uzito. Mashine hii ina fremu nyeusi imara ya chuma.

Mwanariadha mmoja ambaye anashika goti lake kana kwamba ana maumivu au anahisi usumbufu. Mkono wake umeshika sehemu ya juu ya goti na mwingine sehemun ya chini. Mtu huyo amevalia kaptura nyeusi na saa ya kisasa mkononi. Mandhari ya nyumba inaonyesha barabara na mwanga wa jua.

Mimea inayootea kwa wingi kwenye sehemu inayoinuka labda mlima mdogo, kilima au rundo la miti. Majani yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na afya na kuna baadhi ya maua madogo ya rangi ya zambarau yaliyochupika katikati ya majani.

Kundi ya migomba mikubwa na majani yake mapana. Upande wa kushoto kuna mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva vikiwa na rangi ya kijani kibichi. Jua linang'aa sana kutoka juu na kulia, ikipenya kati ya majani ya migomba.

Miti mirefu yenye majani mengi labda miti ya vikaratusi ikionekana kutoka chini kuelekea juu, mitungi ya miti ni membamba na mirefu na majani yake ni ya kijani kibichi inaonekana kuwa nene.

Mti mkubwa wenye majani mabichi mengi, ukiwa umelala kwenye nuru kali ya jua. Nuru ya jua inamulika moja kwa moja, kutoka juu na katikati ya picha, ikipenya kwenye majani na kuunda miale mikali, na kufanya sehemu ya juu ya picha ing'ae sana.